Dawa mbalimbali kwa ajili ya mifugo zinauzwa dukani. Zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti na maandishi yameandikwa, ili mtumiaji aweze kuzitumia kwa namna sahihi na kupata matokeo mazuri.

Pembejeo mbalimbali za kilimo zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na mbolea inayosaidia mimea kukua na kustawi vuziri ili wakulima kupata mavuno mengi na kuyaingiza sokoni wapate faida wanayoitarajia.

Dawa inayotumika kwa ajili ya mifugo mbalimbali wa nyumbani, kama vile kuku, bata, na njiwa, inauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo huku maandishi yakiwa yanaelezea namna ya matumizi, ikiwa ni pamoja na kuwapatia maji kwa siku saba mfululizo.

Ndani ya kiwanda kinachotengeneza mbolea kwa ajili ya wakulima, zimefungwa na kuwekwa kwenye vifungashio tayari kuelekea kwenye maduka tofautitofauti yanayoshughulika na uuzaji wa pembejeo za kilimo.

Sumu mbalimbali zinazotumika kuua wadudu kwenye mimea, zinauzwa ndani ya duka la pembejeo za kilimo, zenye maandishi yanayoelezea namna ya matumizi na siku ambayo bidhaa inaisha muda wake.

Mbolea inayotumiwa na wakulima wenye mashamba makubwa ya biashara na hata wajasiriamali wadogowadogo wenye bustani, kwa ajili ya kustawisha mimea tofautitofauti, na hatimaye kupata mavuno mengi kwa ajili ya biashara na chakula kwenye familia.

Duka linalouza pembejeo za kilimo, moja ya bidhaa aina ya mbolea zimetolewa na kupangwa nje, huku muuzaji akiwa amechuchumaa akiendelea kuwasubiria wateja mbalimbali ikiwa ni pamoja na wale wa bustani za nyumbani na wa mashamba makubwa ya mazao ya biashara.

kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki ,chenye maandishi kikiashiria ndani yake inatunzwa dawa kwaajili ya mifugo hasa ngombe kuwasaidia kuondoa wadudu wa kwenye ngozi kama vile kupe ili waweze kukua na kustawi na kunawiri na kufukia hatua za mwisho za kuweza kuingizwa sokoni.

Dawa tofautitofauti zinazotumika kwa ajili ya mifugo wa nyumbani, zimewekwa kwenye vifungashio vyenye maandishi yanayoelezea namna ya kutumia, mpaka siku ambayo inamaliza muda wake.

Kifungashio aina ya chupa chenye maandishi yanayosema ndani ipo dawa ya mifugo, inayowalinda na wadudu wa kwenye ngozi, kama vile kupe, na kuwaacha wenye afya bora na salama zaidi.

Duka linalouza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Mteja amefika na ameketi na wahudumu wawili wakimpatia maelekezo ya kina kuhusiana na bidhaa anayonunua, ili apate matokeo yaliyo sahihi.

Kifungashio cha plastiki, ambacho kina maandishi ya nayomaanisha ndani ipo dawa inayotumika kwa ajili ya mifugo ya nyumbani hasa mbwa, inayowasaidia kuwaondolea minyoo na kuwaacha wenye afya bora.

Kifungashio aina ya chupa iliyotengenezwa kwa plastiki inayohifadhiwa ndani ya boksi, likiwa na maandishi yanayoelezea ipo dawa ndani yake kwa ajili ya mifugo ya nyumbani kama vile mbwa. Inayosaidia kuondoa magonjwa mbalimbali kama vile homa kali.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki chenye maandishi yanayoelezea ndani ipo dawa kwa ajili ya mifugo ya nyumbni kamavile; ng'ombe, mbuzi na kondoo kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Dawa ya mifugo iliyowekwa kwenye kifungashio aina ya boksi, yenye maandishi yanayoelezea inatibu minyoo mbalimbali kwa wanyama, kama vile ng'ombe, mbuzi au kondoo, na ni salama kutumika hata wakati wa ujauzito.

Bidhaa mbalimbali za wakulima na wafugaji zinauzwa dukani, zilizowekwa kwenye vifungashio tofautitofauti vyenye maandishi yanayoelezea namna sahihi ya kutumia na siku ambayo itaisha muda wake.

Gari kubwa lililobeba bidhaa mbalimbali za kilimo kama vile mbolea inayotumika na wakulima kustawishia mazao, sasa inashushwa na kuingizwa kwenye duka kubwa la pembejeo za kilimo.

Kifungashio kilichobeba dawa ya mifugo ya nyumbani, inayouzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo, yenye maandishi yanayoelezea ni kwa ajili ya matibu na kujikinga na magonjwa mbalimbali hasa kwa mbwa na paka.

Dawa maalumu kwaajili ya kuku wa kisas imewekwa kwenye chombo cha plastiki zinazowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwafanya wawe na ukubwa unaotakiwa sokoni

Mbolea inayotumiwa na wakulima kustawisha mazao yao tofautitofauti, inauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo, kwa ajili ya wateja wenye mashamba makubwa, hata wale wenye bustani ndogondogo za nyumbani.

Vifaa mbalimbali vya kilimo pamoja na dawa za mifugo zinauzwa dukani, zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti na maandishi yanayompa mtumiaji maelekezo ya kina ili apate matokeo yaliyo sahihi.

Ghala inayotumika kwaajili ya kuhifadhia bidhaa aina ya mbolea, tayari zimefika za kutosha, zikiwasubira wakulima waje wanunue na badadae wajekustawisha mazao ili kupatika mazao bora.

Kifungashio chenye maandishi yanayoonyesha ndani yanapatikana madini maalumu kwaajili ya wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile kondoo na mbuzi, kuwawezesha kuwa na afya bora na kuzaliana zaidi ili mfugaji apate wanyama wengi wa nyama nyumbani, mahotelini kwenye migahawa mpaka viwandani .

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, chenye maandishi yanayomaanisha ndani ipo dawa maalumu kwa ajili ya wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile mbwa na paka, kuwakinga na magonjwa mbalimbali, na kuwasaidia kuishi kwenye afya Bora.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa shambani, tayari zimetoa matunda makubwa yaliyonawiri kutokana na udongo wenye rutuba ya kutosha na umwagiliaji unaotumia mfumo wa kisasa.

Mkulima aliyelima moja ya zao la biashara aina ya nyanya, akipita na kuchuma zile ambazo zimekomaa na kuiva, ili kuwauzia wateja wake ambao wamekuja kuchukulia shambani.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, tayari vimekomaa na wakulima wanavichimba, huku mazao yakiwa machache kutokana na uhaba wa maji yaliyomwagilia na udongo usio na rutuba ya kutosha.

Mtaalamu wa maswala ya kilimo, akiwa amemtembelea mkulima shambani ambaye amepanda zao la biashara aina ya nyanya, ili kumpatia maelekezo zaidi na hatimaye apate mavuno mengi ya kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, tayari limevunwa kutoka shambani, wakulima wamejazaa kwenye mifuko na kushona ili kuanza safari ya kuelekea sokoni kuwauzia wateja mbalimbali wa jumla na rejareja.

Shamba lililopo kando ya barabara ya vumbi ambalo limelimwa zao la biashara aina ya nyanya teyari zimekomaa na kuiva na sasa zinachumwa ili kupelekwa sokoni.

Moja ya zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa shambani, huku zimepaliliwa na kuwekewa mbolea ya kutosha zikiendelea kustawi na baadae mkulima kuzichuma, kwa ajili ya matumizi yake ya nyumbani.

Miti mingi ya zao la biashara aina ya maembe, ambayo hasa yanatumika kutengenezea juisi iliyochanganywa na matunda mengine, tayari yamekomaa; kina mama wawili wakulima wamechuma baadhi, kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Miti mingi ya zao la biashara aina ya kahawa imepandwa shambani tayari zimeiva na wakulima wawili wanawake wanachuma kiasi ili kwenda kuzichakata kwa njia ya kienyeji na kupata watayo itumia kwenye familia zao.

Zao la biashara aina ya papai. Yamepandwa kwenye shamba kubwa, yamezaa kwa wingi kutokana na ardhi yenye rutuba ya kutosha pamoja na kutumia umwagiliaji wa mfumo wa kisasa.

Zao la biashara aina ya karoti, zinavunwa toka shambani na baadae kupakiwa kwenye vikapu maalumu kupelekwa sokoni, ili kuuziwa wateja wa rejareja wanaopeleka mitaani na kuzitembeza.

Wanawake wakulima, wakiendelea kuvuna moja ya zao la biashara aina ya viazi mviringo, kwa kuvichimba toka kwenye udongo, kuvisafisha, kuvipakia kwenye magunia na kushona ili kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vikivunwa tayari na wakulima, ili baadae kuviandaa kuvipakia kwenye magunia makubwa na kushona kuelekea sokoni kuwauzia wateja wa jumla rejareja hata wajasiriamali wadogowadogo wanaopeleka mitaani.

Zao la biashara aina ya nanasi, zikiwa zimevunwa tayari na mkulima amezileta sokoni maeneo ya vijijini, ambayo wanatandika bishaa zao chini kweye ardhi ili kila anaepita aweze kuchagua na kununua.

Kutokana na udongo wenye rutuba ya kutosha, migomba imemea na kuzaa ndizi kubwa zenye uzito. Huku wakulima wakijitahidi kusimamisha miti ili kuzizuia zisivunjike, kabla hazijakomaa.

Zao la biashara aina ya papai zimelimwa kwenye shamba kubwa na mazao ni mengi. Mkulima akisubiria yakomae, kuyachuma na kupereka sokoni kuwauzia wateja hasa wanaopereka mtaani na kutembeza.

Moja ya zao la biashara aina ya mahindi yanavunwa shambani na kupakiliwa kwenye virob, hili mteja anayekuja kununulia shambani akute yapo tayali, apakie kwenye gari na kuanza safari ya kuelekea sokoni kuwauzia wateja hasa wale wanaokwenda kuyachoma kando ya barabara.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo wapo shambani huku mmoja akiwa amenfumgia mtoto mgongoni, wanaendelea kuvichimba na kuvuna ili baadae kupeleka sokoni na kuwauzia wateja mbalimbali ikiwa ni pamoja na wale wa jumla wanaopeleka viwandani.

Zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa shambani, zikiwa tayari zimeiva, zikisubiria mkulima kuja kuzichuma na baadaye kuzipeleka kiwandani ili zichakatwe na zipatikane bidhaa mbalimbali kwa ajili ya watumiaji wa mitaani; na hata kuingizwa kwenye soko la kimataifa.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu wakulima wamevivuna tayari, Huku Wakiendelea kuvikusanya na kupakia kwenye maboksi na kuanza safari ya kuelekea sokoni kuwauzia wateja wa jumla na rejareja.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, vimelimwa shambani, vikiwa na muonekano usio bora kutokana na upungufu wa maji pamoja na udongo usiokuwa na rutuba ya kutosha.

Mimea mbalimbali imepandwa shambani, ikiwa ni pamoja na mboga za majani zinazotumika kwenye kilimo cha biashara. Mazingira yamejaa kijani kibichi yanapendeza na kuvutia kwa kila mkulima anaekuja kutembelea na kujifunza.

Shamba kubwa limepandwa migomba ambalo huzaa aina ya ndizi nazo hupelekwa sokoni kwajili ya matumizi ya nyumbani kwa mamantilie, hotelini na hata kwenye viwanda.

Wakulima wa zao la biashara aina ya "Mahindi", tayari wameyavuna yakiwa mabichi na sasa wanapakia kwenye mifuko tofautitofauti kuanza safari ya kwenda kuwauzia wajasiriamali wadogowadogo, hasa wanaoyachoma kando ya barabara.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, vimevunwa kwa wingi shambani na kujazwa kwenye mifuko na kushonwa, tayari kwa kuanza safari ya kuelekea sokoni, ili kuwauzia wafanyabiashara wakubwa wanaosafirisha na kupeleka nje ya nchi.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya pilipili hoho, akifurahia mavuno yake ya kutosha baada ya kuzichima toka shambani, ameziweka kwenye mifuko tayari kuelekea sokoni kuwauzia wateja wa jumla na wale wa rejareja.

Zao la biashara aina ya nanasi, zikiwa zimevunwa tayari na kuletwa kiwandani, ili ziweze kuchakatwa na kusindikwa na baadaye zipatikane bidhaa tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na juisi tamu kwa ajili ya afya zetu za kila siku.

Zao la biashara aina ya tikitimaji, tayari zimekomaa na mkulima anavuna ili baadae kuanza safari na kwenda kuwauzia wanunuzi wa rejareja hasa wale wanaoenda kukata na kuweka kwenye vibanda vyao mitaani.

Migomba imepandwa kwenye shamba kubwa na tayari imetoa ndizi ambazo mkulima amezifunika ili zisipate jua na kuharibika kabla hazijakomaa, ili baadaye azivune na kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya, zikiwa zimemea, kustawi na kuzaa kwa wingi, tayari zimeiva ili wakulima kuzichuma na kupeleka kiwandani ziweze kuchakatwa, kusindikwa na baadae zitoke bidhaa zake tofautitofauti, kama vile zile za kopo.

Mwanamke mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi amesimama shambani kwake kando ya mgomba ambayo imezaa ndizi kubwa na nzuri, akisubiria iwezekukomaa na kuipeleka sokoni kuwauzia wateja wa rejareja wanaoenda kutumia nyumbani.

Zao la biashara aina ya matango, yamelimwa kwenye shamba kubwa yamestawi vizuri na yapo tayari kuvunwa kuingizwa sokoni ili wauziwe wajasiriamali wadogowadogo, wanaokwenda kupanga vibandani mwao mitaani.

Zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa shambani, zimefungwa kwenye miti yake tayari zikiendelea kuchanua maua na kuzaa, ili baadaye zivunwe kuingizwa sokoni wauziwe wateja wa jumla ambao wanapeleka viwandani.

Zao la biashara aina ya kahawa, zikiwa tayari zimechumwa, wakulima wanaendelea kuzichambua na kutoa zile ambazo hazifai ili zilizobora zaidi kupelekwa kiwandani kuchakatwa, kusindikwa na baadae ipatikane bidhaa ambayo itauzwa mpaka kwenye masoko ya kimataifa.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, tayari wakulima wanavuna shambani na baadaye kuvipeleka sokoni, ili kuwauzia wateja wa rejareja na wale wanaonunua jumla kuvipeleka kiwandani.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vikiwa vinaendelea kuvunwa na wakulima kujikusanyia sehemu moja ili wale wanunuzi wa jumla wanaokuja kununulia shambani waweze kufunga na kuanza safari ya kuelekea sokoni

Miti mingi ya mapapai imepandwa kwenye shamba kubwa, na tayari imezaa matunda mengi na makubwa ikiashiria ardhi yenye rutuba ya kutosha, huku mkulima akiyasubiria yaive, kuyachuma na kuyapeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya mahindi, mkulima akiendelea kuyavuna yakiwa mabichi na kuyakusanya sehemu moja, ili wale wanunuzi wanaokuja kuchukua shambani waweze kuyafunga vizuri na kuelekea sokoni, ambako wananunua wateja mbalimbali hasa wale wanaokwenda kuyachoma kando ya barabara.

Wakulima wazao la biashara aina ya mahindi wakiwa wanayamenya kutoka kwenye maganda yao ili kuyamenya na kuyapeleka kiwandanda

Zao la biashara aina ya viazi mviringo tayari vinavunwa shambani na baadae kupelekwa sokoni il kuwauzia wateja mbalimbali wakiwa ni pamoja na wajasiriamali wadogowadogo wanaoenda kupika chakula aina ya chipsi mitaani.

Zao la biashara aina ya kahawa, zimevunwa toka shambani na sasa wakulima wanazichambua kwa makini ili kuyatoa makapi yote, zinazosalia zile zilizo bora kuziingiza kiwandani kuchakatwa, kusindikwa ili baadae ipatikane bidhaa iliyo nzuri na thabiti.

Zao la biashara aina ya mahindi yamepandwa shambani, huku mwanaume mkulima akiyakagua ili kuona kama yanakomaa, na baadae kuyavuna yakiwa mabichi na kuwauzia wajasiriamali wadogo wadogo hasa wanayoyachuma kando ya barabara.

Miti mingi ya zao la biashara ya kahawa imepandwa shambani. ikiwa kwenye majira ya kuchanua maua, baadae kutoa matunda na kuendelea mpaka wakati wa kukomaa na kuiva.

Zao la biashara aina ya mahindi yakiendelea kuvunwa shambani, huku mkulima akiyapakia kwenye mifuko mikubwa na gari iliyokuja kwa ajili ya kuyapeleka sokoni ikiwa imeegeshwa pembeni.

Miti mingi ya zao la biashara aina ya kahawa imepandwa shambani, huku mwanaume mkulima akianza kuzichuma zikiwa tayari zimeiva, ili baadaye kwenda kuzichakata na kupata bidhaa atakayotumia kwa ajili yake na familia.

Miti ya zao la biashara aina ya kahawa imepandwa shambani. Vijana wawili wa kiume wakiendelea kuzichuma na kuweka kwenye chombo zile ambazo zimeiva, ili kwenda kuzichakata na kupata bidhaa ambayo wataitumia nyumbani kwa ajili ya chai ya asubuhi.

Zao la biashara aina ya mahindi baada ya kuvunwa yakiwa mabichi shambani yamewekwa kwenye ghala lililotengenezwa kwa kutumia matawi ya miti, ili yaendelee kukauka kufikia kiwango cha kuingizwa kiwandani kuchakatwa na baadae zipatikane bidhaa tofauti tofauti kama vile unga wa ugali.

Zao la biashara aina ya ndizi, tayar zimekua na kukomaaa na sasa mwanaume mkulima amekata moja wapo ,akipambana ili aweze kuibeba na kuitoa shambani ambayo inaonekana yenye uzito mkubwa zaidi.

Zao la biashara aina ya nanasi zinachumwa shambani zinapangwa kwenye matenga na kwenda kuwauzia wateja wa rejareja wanaoenda kuchonga na kuuza kwenye vibanda vyao

Zao la biashara aina ya viazi vitamu, vinachimbwa shambani huku vikiwa havijazaliana kwa wingi, kutokana na udongo wenye rutuba isiyo ya kutosha na umwagiliaji usiotumia mfumo wa kisasa.

Zao la biashara aina ya parachichi zikiwa tayari zimechumwa toka shambani, na sasa mkulima anazipeleka kiwandani zikachakatwe na baadae ipatikane bidhaa kama vile mafuta ya nywele.

Wakulima wamepanda maharage shambani juu ya matuta waliyoyapiga na kuyanyoosha vizuri yakiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa na wakiendelea kuweka mbolea ili yastawi na kupata mazao mengi ya kupeleka sokoni.

Wakulima waliolima zao la biashara aina ya viazi mviringo wakiendelea kuvuna, huku mazao yakiwa machache kutokana na ukosefu wa udongo wenye rutuba .

Mkulima aliyepanda mimea tofauti tofauti ndani ya bustani yake ya nyumbani, tayari amevuna vitu baadhi kama vile karoti, pilipili hoho ili kwenda kuvitumia kwa familia yake.

Mkulima aliyesia mbegu za mboga za majani aina ya figiri tayari zimeota na miche ipo kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa huku zikiendelea kumwagiliwa kwa kutumia mfumo wa kisasa ili baadae zikue na kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Mkulima wa zao la nyanya amezipanda kwa wingi shambani kwake, huku matunda yakiwa hafifu na yenye muonekano mdogo, kutokana na ardhi iliyo na rutuba isiyo ya kutosha, na umwagiliaji wa kutokutumia mfumo wa kisasa wa mabomba.

Mkulima amepanda mahindi shambani mwake, yamestawi vizuri yakiashiria kuwekwa mbolea ya kutosha na kumwagiliwa maji vizuri, huku matikiti maji yakiendelea kukua yametambaa vizuri yakielekea wakati wa kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mboga za majani aina ya mchicha zimepandwa shambani zikiwa kwenye hatua za mwanzo kabisa, na tayari mabomba yanayotumika kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji yamewekwa chini kuhakikisha zinastawi vizuri na baadae kuvunwa kwa matumizi ya nyumbani mpaka viwandani.

Mkulima amesia mbegu tofautitofauti kwenye vitalu na zimeanza kumea tayari kuwauzia watu wanaoenda kupanda kwenye mashamba yao makubwa

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya kabichi, baada ya kuzivuna na kuzibeba kuzileta kando ya barabara, ameziegemea akifurahia kupata mavuno mengi na ya kutosha.

Zao la biashara aina ya karoti, zikiwa zimezaliana kwa wingi, wakulima wamezichimba na kujaza kwenye maboksi, tayari kwa safari ya kuelekea sokoni, kuwauzia wateja wa jumla na wa rejareja, wanaokwenda kuuza mitaani kwao.

Wakulima wa zao la biashara la maembe wapo shambani, chini ya mti wanayoendelea kuyachuma ili baadae kuyasafirisha na kupereka kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa, kusindikwa na baadae ipatikane bidha ya juisi.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa cha kutumia maji peke yake tayari mimea mbalimbali imepandwa ikiwa ni pamoja na mboga za majani zikiendelea kustawi ili baadae zikomae, kuchumwa na kupelekwa kiwandani.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, ipo shambani ikiendelea kukata majani mengi yaiyojaa baada ya msimu wa mavuno kupita, na mvua kunyesha kwa wingi.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta, ipo katikati ya shamba kubwa ikiendelea kulima, baadaye kusawazisha udongo ili kuwapa nafasi wakulima kuja kusia mbegu.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, inayofanya kazi ya kukata majani ili baadaye trekta lije kulima, kusawazisha; na hatimaye wakulima kusia mbegu.

Baada ya msimu wa mavuno kupita na mvua kunyesha kwa wingi, shamba limejaa majani mengi na sasa moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo, ikipita na kuyakata ili baadae kuweza kulima kwaajili ya wakulima kusia mbegu.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta, ipo katikati ya shamba kubwa ikiendelea kulima na kusawazisha ili kuwapatia wakulima nafasi ya kusia mbegu, na kupata miche iliyo bora ili baadae wavune mazao mengi ya biashara.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta, ikiwa tayari imeingiza meno yake ndani ya ardhi, kuendelea kulima na kusawazisha udongo, kuwapa wakulima nafasi ya kupanda na baadae kuvuna mazao mengi ya biashara.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta. Ipo shambani ikiendelea kulima na kusawazisha ardhi, ili kuwapa wakulima nafasi ya kusia mbegu, kupata miche mizuri iliyo bora na hatimaye kuvuna mavuno mengi watakayotumia kwa ajili ya chakula cha nyumbani.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa katikati ya shamba kubwa, inaendelea kukata majani na baadae mashine nyingine aina ya trekta kuja kulima, kusawazisha na wakulima kupanda mbegu mbalimbali.

Moja ya mahine zinazotumika kenye kilimo aina ya trekta ipo katikati ya shamba, ikiendelea kulima na kusawazisha ili kuwapatia wakulima fursa ya kupanda mbegu na baadae kupata miche bora na kuvuna mazao mengi ya biashara.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ipo shambani, inaendelea kusawazisha udongo baada ya mashine aina ya trekta kulima, kuwawezesha wakulima kusia mbegu na baadaye kupata miche iliyo bora na kuvuna mazao mengi ya biashara.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake bila udongo, tayari mboga za majani zimepandwa, zimesitawi vizuri, zikielekea wakati wa kukomaa, kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, na hata mama ntilie.

Majani yamejaa shambani baada ya msimu wa mvua kupita na sasa moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo imefika tayari kuendelea na zoezi la kuyakata na baadae kulima ili wakulima waje wasie kupanda mbegu na kupata mazao mengi ya biashara.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kiasa kisichotumia udongo, mboga za majani zimepandwa ndani yake zikiwa zimestawi vizuri zikikaribia wakati wa kukomaa na kuchumwa kwa matumizi ya nyumbani na mama ntilie pia.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha mimea imepandwa ndani yake kam mbogamboga kwa matumizi ya nyumbani

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha anasia mbegu ili aje avune mazao mengi ya biashara

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa inayoitwa trekta, zipo mbili katikati ya shamba kubwa zikiendelea kulima na kusawazisha udongo, ili wakulima wapande na baadaye kuvuna mazao mengi kwa ajili ya matumizi ya chakula cha nyumbani.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo, ikiwa shambani inaendelea kusawazisha kitalu kabla ya wakulima kusia mbegu mbalimbali zitakazowawezesha kupata miche iliyo bora kwa ajili ya mashamba makubwa.

Mimea mbalimbali imepandwa kwenye mashine za kisasa, zinazotumika kwenye kilimo kisichotumia udongo ila maji peke yake, na tayari imemea inayostawi, ikiashiria kupata rutuba ya kutosha, na umwagiliaji uliyo sahihi.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mimea mbalimbali imepandwa ndani yake, ikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, ili baadaye kuendelea kustawi na kupatikana miche ambayo watauziwa wakulima wa mashamba makubwa na wa bustani za nyumbani pia.

Katikati ya shamba kubwa, imesimama moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta ili kuanza shughuli ya kulima, kusawazisha na baadaye wakulima kuja kusia mbegu na kupata miche iliyo bora kabisa.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta, ikiwa tayari imeingiza meno yake ndani ya ardhi, ikiendelea kulima na baadae kusawazisha udongo, wakulima waweze kusia mbegu na baadae kupata mazao mengi ya biashara.

Moja ya mahine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta ipo katikati ya shamba kubwa, ikiendelea na shughuli ya kulima baadae kusawazisha ili kuwapa nafasi wakulima, kuendelea na shughuli zao za kila siku kama vile kusia mbegu.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na karanga mbichi, maharage, mahindi vyote vikiwa vinapimwa kwa kutumia sado.

Nafaka mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni. Yakiwemo: maharage, mahindi, mtama, ulezi, makweme; vyote kwa wateja wanaonunua rejareja kwenda kutumia nyumbani.

Wanaume wawili wakulima waliosia mbegu za miti mbalimbali, sasa imemea na miche imekua na kufika wakati wa kuuzwa, na wateja mbalimbali wameweza kufika na kufanya manunuzi yao.

Mto wa maji taka yanayotiririka, umepita katikati ya msitu wenye uoto tofauti tofauti wa kiasili. Ikiwa ni pamoja na maua ya pomeni, majani na miti michache, iliyorefuka na kwenda juu zaidi.

Njia ya watembea kwa miguu iliyopita katikati ya msitu usiokuwa na miti mingi, watu mbalimbali wanaendelea na safari zao, wakiwemo wanafunzi ambao wanarudi nyumbani kutoka shule.

Mwanaume mkulima aliyesia mbegu nyingi kwenye vitalu za miti tofautitofauti, tayari miche imemea ikiwa imestawi vizuri, akisubiri wateja wanaokuja kununua na kwenda kupanda kwenye maeneo yao mbalimbali.

Wakulima wamesiha mbegu kwenye vitalu vingi ambazo tayari zimemea na miche yake inaendelea kukua, ili baadae watu mbalimbali waweze kuja kununua na kwenda kupanda maeneo waliyoyaandaa tayari.

Mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa, zinamea na kustawi vizuri; zikikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kwenye migahawa.

Vifaa vinavyotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mimea tofautitofauti imepandwa, ikiwa ni pamoja na maua na mboga za majani, zikisubiriwa zikomae na kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya chakula cha nyumbani.

Chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo. Tayari mboga za majani zilizopandwa zimestawi vizuri na zinakomaa, ili kuweza kuchumwa kwa matumizi ya chakula cha nyumbani.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo. Tayari mimea tofautitofauti imepandwa ndani yake, zikiwemo mboga za majani zilizostawi vizuri; zikikaribia kukomaa, kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mboga za majani zimepandwa kwenye vifaa maalumu, vinavyotumika kwenye kilimo cha kisasa, ambacho hakitumii udongo na tayari zimemea, zimestawi vizuri zikielekea wakati wakuvunwa kwa matumizi ya chakula cha nyumbani.

Kilimo kinacho tumia maji peke yake bila udongo tayari mabomba yanayo tumika zimepandwa mboga, ndani yake yamestawi vizuri zikiendelea kukua na kufikia wakati wa mavuno na kwenda kuuzwa kwa watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wajasiriamari wadogo wadogo wanao kwenda kuzitembeza mtaani.

Mboga za majani aina ya chainizi zimelimwa kwenye mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo. Zimestawi vizuri zikielekea wakati wa kukomaa, kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mboga za majani aina ya spinachi na figiri ,zimepandwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumia maji peke yake bila udongo na tayari zinaendelea kumea, hatimaye kukomaa, kuvunwa na kuuzwa kwa walaji tofauti tofauti, kama vile wamegawani na majumbani.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo tayari mkulima wa mbogamboga wa nyumbani ameshazipanda ili ziendelee kukomaa na kukua ili aweze kuzichuma kwa matumizi ya familia yake

Mabomba maalumu yanayotumika kwenye kilimo kisichotumia udongo ila maji peke yake. Tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa zikiwa zimestawi vizuri, kuelekea wakati wa kukomaa na kuvunwa kupelekwa sokoni na viwandani pia.

Mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, mkulima amepanda mboga za majani aina ya figiri na tayari ameshazichuma mara kadhaa, huku akiendelea kuzimwagilia ili zizaliane wakati mwingine.

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwenye mashine zinazotumia mfumo wa kilimo wa kisasa usiotumia udongo, tayari zimemea na zipo katika hatua ya kati, zikielekea kukomaa na baadae kuvunwa, kwa matumizi ya majumbani.

Mboga za majani, zimepandwa kwenye mashine ambayo ni ya kisasa isiyotumia udongo. Zimemea na kustawi vizuri zikielekea wakati wa kukomaa, kuvunwa na kuingizwa sokoni kwa ajili ya matumizi ya vyakula nyumbani na kwenye migahawa.

vifaa vinavyotumika katika kilimo kisichotumia udongo tayari mboga za majani zimekuwa zinaendelea tu kustawi ili baadae zikomae na kuchumwa kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Vifaa na mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake. Tayari mboga za majani zimepandwa zikiendelea kustawi vizuri ili baadae ziweze kukomaa, kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya chakula cha nyumbani.

Mboga za majani aina ya chainizi, zimepandwa kwenye mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari zimemea na kustawi, zikikaribia kukomaa, kuvunjwa na baadaye kutumika kwa matumizi ya nyumbani.

Zizi limejaa ng'ombe wengi wa maziwa na nyama, muonekano wao mzuri wa madoa doa meupe na meusi, huku wamenona wakiashiria malisho mengi virutubisho na dawa zinazo wakinga na magonjwa mbalimbali.

Wakulima wa zao la kibiashara aina ya vitunguu maji tayari wamevivuna na kusavisafisha, wamevikusanya sehemu moja ili kuvibeba na kuelekea kiwandani kuvichakata, kuvisindika na baadae zipatikane bidhaa tofauti tofauti hasa viungo vya chakula.

Mboga za majani zimelimwa kwenye shamba kubwa, na tayari zimekomaa mkulima anajiandaa kuchuma na kuzipeleka sokoni, kuwauzia wateja hasa wajasiliamali wadogo wanaokwenda kuzitembeza mitaani.

Mboga za majani aina ya kabichi, zimelimwa kwenye shamba kubwa, zikielekea wakati wa kukomaa na kuvunwa ili kupelekwa sokoni pamoja na viwandani pia, ikiwa ni pamoja kuwauzia wajasiriamali wadogowadogo wanaokwenda kuweka vibandani.

Moja ya mashine zinazo tumika aina ya trekta ili kusia mbegu nakupata mazao mengi ya biashara

Zao la biashara aina ya parachichi baada ya kuvunwa toka shambani sasa zimeingia kiwandani ili kuchakatwa na kusindikwa, badaaye zipatikane bidhaa tofautitofauti kama vile mafuta yanayokuza nywele.

Migomba mingi imepandwa shambani ikiwa inakaribia majira ya kuchanua maua na baadae kuzaa ndizi ambazo hutumiwa maeneo tofauti tofauti kama vile kwa mama ntilie, migahawani, mahotelini mpaka viwandani.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho baada ya kuvunwa toka shambani sasa zimeingizwa kiwandani kwenda kuchakatwa, kusindikwa na baadae zipatikane bidhaa nyengine kama vile viungo vya chakula.

Ng'ombe wengi wa maziwa wamejaa ndani ya zizi wakiwa na muonekano mzuri na afya bora wakihashiria malisho mazuri na chanjo mara kwa mara

Mboga za majani zimelimwa kwenye shamba kubwa, zimestawi vizuri zikiashiria udongo wenye rutuba ya kutosha pamoja na umwagiliaji kwa kutumia mfumo wa kisasa, zikikaribia wakati wa kukomaa na kuweza kuvunwa.

Mboga za majani zimelimwa shamba kubwa sasa zimestawi vizuri kutokana na mbolea ya kutosha na umwagiliaji wa kutumia mfumo wa kisasa, zikielekea wakati wa kukomaa kuchumwa na kuingizwa kiwandani.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta, ipo katikati ya shamba kubwa ikiendelea kulima na kusawazisha ardhi, ili wakulima waweze kusia mbegu, kupata miche iliyo bora na baadaye kuvuna mazao mengi ya biashara.

Kuku wengi wa kisasa wapo ndani ya banda wenye rangi nyeupe, huku wakiendelea kula vyakula walivyowekewa kwenye vyombo ambacho kimechanganywa na virutubisho mbalimbali ili kuwasaidia kuwakinga na magonjwa, lakini pia wakue kwa haraka na kuingizwa sokoni.

Mboga za majani aina ya kabichi zimelimwa kwenye shamba kubwa na, sasa zimemea kufikia hatua ya kati. Mkulima akizisubiri ziweze kukomaa, na baadaye kuvuna kupeleka sokoni na kuwauzia wateja mbalimbali, hasa wale wanaopika chakula aina ya chipsi kuzitumia kama kachumbari.

Ng'ombe wengi wa kufugwa wamejaa ndani ya zizi, wakiendelea na malisho yao ili kuweza kukua na kupata ukubwa unaohitajika sokoni, kwa ajili ya nyama zinazotumika nyumbani, migahawahi, hotelini na mpaka viwandani.

Shamba kubwa ambalo limelimwa tayari na kupigwa matuta membamemba, mbegu zimesiwa na tayari mabomba yanayotumika kwenye mfumo wa kiasasa wa umwagiliaji yamewekwa, yakiendelea kuhakikisha zinaota na kupatikana miche yenye ubora unaotakiwa.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia mabomba unatumika kwenye shamba la mahindi, ambayo yapo kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa ili yastawi vizuri na baadae mazao mengi ya biashara yaweze kuvunwa.

Maharage yemepandwa shambani juu ya matuta yaliyopigwa katika mistari iliyonyooka, huku mabomba yanayotumika kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji yametandikwa kwenye ardhi kuhakikisha yanapata maji ya kutosha yastawi na baadae mavuno mengi ya biashara yapatikane.

Eneo la msitu lililojaa uoto wa asili tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na majani mengi yanayotambaa kwenye miti, maua tofautitofauti, vyote vikiwa na kijani kibichi kuyafanya mazingira yawe na mandhari nzuri na inayovutia.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya eneo lenye pori dogo, huku mazingira yakiwa yanakaribia kuwa ya ukame, kutokana na upungufu wa mvua za mara kwa mara.

Chini ya mlima Kilimanjaro, kumejaa uoto wa asili tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na; miti, majani na maua mbalimbali, hufanya mazingira kuwa na mandhari nzuri inayovutia.

Bwawa linalotumika kufugia samaki limezingirwa na uoto wa asili tofauti tofauti ikiwemo miti mifupi, maua yanayotambaa yanayofanya mandhari kuvutia na yenye kijani kibichi.

Eneo la ardhi iliyo tambalale ambayo katikati yake umepita mto wenye maji yanayo tiririka ili kuyapeleka maeneo ya mabondeni ambako wakulima wanayatumia kumwagilia mazao mbalimbali ya biashara.

Ardhi iliyojaa uoto wa asili tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na maua mazuri majani yanayotambaa na miti midogo mandhari hii inafanya mazingira yavutie

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu ambao una uoto wa asili kama vile majani mengi yanayotambaa maua pamoja na miti michache.

Baada ya msimu wa mvua kupita, sasa ardhi imemea uoto wa asili tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na maua mengi, miti na vilima vimepambwa sasa na kijani kibichi, kinachofanya mazingira kuwa ya kuvutia zaidi.

Mto wa maji safi yanayotiririka umepita katikati ya msitu wenye uoto wa asili, ikiwa ni pamoja na majani machache yanayotambaa, miti midogomidogo pamoja na maua tofautitofauti.

Mnyamapori aina ya tembo akiwa katikati ya mbuga za wanyama ikihashiria uoto wa asali huku mbele yake kukiwepo uoto wa asili na mazingira ya kuvutia

Wanaume waliovalia mavazi maalumu kwa ajili ya urinaji wa asali, pamoja na kofia ngumu vichwani zinazowasaidia kuwakinga na madhara mbalimbali yanayotokana na kung’atwa na nyuki.

Mwanaume anayefanya kazi ya kurina asali, akiendelea na shughuli hii. Huku amevalia mavazi meupe na vifaa maalumu vinavyomsaidia kujikinga na madhara mbalimbali yanayosababishwa na kung'atwa na nyuki.

Maboksi yaliyochongwa vizuri kwa kutumia mbao yametegwa ili nyuki waingie watengeneze zao la asali

Mbuzi wengi wa maziwa wamejaa ndani ya banda wakiwa na muonekano wa usafi na afya bora kuashiria kupata malisho mazuri na chanjo zinazowakinga na magonjwa mbalimbali.

Wanyama wanaofugwa nyumbani aina ya mbuzi, wakiendelea na marisho yao kando ya barabara ya vumbi, huku wakitembea tembea huku na kule kujipatia yale yaliyo bora zaidi.

Wanaume wanao rina asali wamevaa mavazi maalumu na vifaa vinavyowasaidia kuwakinga na madhara tofautitofauti, hasa yanayotokana na nyuki, wakati wakiendelea na shughuli zao.

Kuku wengi wa kienyeji wanaofugwa nyumbani. Mfugaji amewafungulia nje huku amewashikilia wawili mkononi waliyotayari kuingia sokoni na kuuziwa wale wa migahawani au kwenye mahoteli.

Kuku wengi wa kienyeji wamejaa ndani ya banda lao, huku mtaalamu wa ufugaji akiwa anawapatia chakula kilichochanganywa na virutubisho na dawa mbalimbali, za kuwasaidia kuwakinga na magonjwa na kukua kuelekea ukubwa unaohitajika sokoni.

Mbegu mbalimbali zinauzwa ndani ya duka la pembejeo za kilimo zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio vyenye maandishi yanayoelezea namna ya kupanda, umwagiliaji, kupalilia, na baadaye kupatikana miche yenye ubora unaotakiwa.

Moja ya zao la biashara aina ya mahindi yamepandwa shambani kwa wingi yakiendelea kustawi, mkulima anapalilia na kuweka mbolea ili baadae aweze kupata mavuni mengi kwa ajili ya kupeleka kiwandani.

Mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa, ambayo yapo kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa, yakielekea majira ya kuchanua maua na baadae kuzaa mazao mengi yatakayotumika kwa ajili ya chakula nyumbani na kwenye migahawa.

Mbegu za mboga za majani aina ya figiri zinauzwa ndani ya duka la pembejeo za kilimo kwaajili ya wananuzi wenye mashamba makubwa hata wale wenye bustani ndogondogo kwaajili ya chakula cha familia.

Mbegu za mimea mbalimbali zimepandwa kwenye vitalu, huku mkulima akisubiria miche yake ikomae vizuri na kuwauzia wateja tofauti tofauti. Hasa wale wanaoenda kupanda kwenye bustani za nyumbani.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki ambacho maandishi yake yanaashiria ndani zipo mbegu za maboga ambazo hupandwa na baadae kupatikana mboga za majani na matunda yake pia.

Kifungashio chenye maandishi yanayoelezea ndani zipo mbegu kwa ajili ya mboga za majani zinazoitwa spinachi, kwa ajili ya wateja wanaokuja kuzinunua na kupanda kwenye bustani zao ndogondogo za majumbani na baadae kupata mazao wanayoyatumia kwa familia zao.

Ndani ya duka za pembejeo za kilimo, zinauzwa mbegu za mimea tofautitofauti, kama vile karoti, pilipili hoho, mboga za majani, kwa ajili ya wateja wote wa mashamba makubwa na wa bustani za nyumbani pia.

Kifungashio cha plastiki kinachoonyesha ndani kuna zao la aina ya spinachi kwaajili ya.mkulima kwenda kupanda kwenye mashamba makubwa yale ya nyumbani

Mbegu za mimea tofautitofauti, zimewekwa kwenye vyombo aina ya sahani mbalimbali kwa ajili ya wakulima kuja kuzinunua kwenda kusia na baadaye kupata miche watakayoihamishia kwenye mashamba makubwa na hata bustani za nyumbani.

Vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki vyenye maandishi yanayoeleza ndani zipo mbegu za mimea mbalimbali kama vile mboga za majani, tayari kwa kuuziwa wakulima wanaoenda kuzisia na baadaye kupanda kwenye bustani za nyumabni ili kupata mazao ya chakula.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa ndani ya duka la pembejeo za kilimo, ikiwa ni pamoja na bamia, nyanya, pilipili hoho, zote kwa ajili ya wateja wanaoenda kupanda kwenye mashamba makubwa na hata wale wa bustani za majumbani.

Mbegu za papai zinauzwa dukani zikiwa ndani ya kifungashio cha plastiki , kwa ajili ya kila mkulima kuja kununua na kwenda kuzisia, na badae kupata miche mingi, itakayoleta mazao mengi ya biashara.

Vifungashio tofautitofauti vipo dukani, vyenye mbegu zinazokwenda kusiwa na baadae wakulima kupata miche yake na kuhamishia kwenye mashamba makubwa na hata bustani za nyumbani.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, chenye maandishi yanayoashiria ndani zipo mbegu za zao la biashara aina ya nyanya, tayari kwa wakulima kuzinunua na kwenda kuzitumia kwenye mashamba makubwa au hata bustani za nyumbani.

Mbwa watano wanaofugwa nyumbani, watatu wenye rangi ya udongo, wawili weusi wakiwa wamejipumzisha, huku wameachama midomo yao na kutoa ulimi nje.

Mwanaume na mwanamke madaktari wa mifugo wamemsimamisha mbwa katikati yao juu ya meza, huku wakiendelea kumchunguza na kuandika maelekezo ili kugundua changamoto yake na baadae kumpatia matibabu.

Mbwa anaefugwa amelala ndani ya banda lake, baada ya shughuli nzito ya kulinda usiku kucha na baadae apumzike ili kufunguliwa tena aendelee na shughuli ya malindo.

Daktari anayehusika na mifugo akiwa amemshika mbwa anayefugwa nyumbani, ili kumchunguza kwa umakini na baadaye kugundua kama ana changamoto yoyote inayohitaji matibabu.

Daktari anayehusika na mifugo akiwa kazini, amemshika mbwa mwenye rangi nzuri nyeupe na nyeusi, akiendelea kumchunguza kwa umakini ili baadaye kugundua tatizo lake na kumpatia matibabu.

Ndege wa porini, akiwa amesimama imara kwenye kijiti kikavu, huku macho yake na miguu yakiwa na rangi ya njano, manyoya yake aliyoyalaza na mbawa zake zinampatia mwonekano mzuri na unaovutia kumtazama.

Mnyapori aina ya twiga akiwa kwenye maeneo yake yakujidai akiwa kwenye uoto wa asili na miti mirefu inayotoa kivuli cha kutosha

Mfanyakazi wa mbuga za wanyama, akiwa ameshikilia chupa mbili za maziwa mkononi mwake, akiendelea kumnywesha mtoto wa tembo, kuhakikisha anakua na kupata afya iliyobora.